Mwanafunzi huyu anaendeleza masomo yake kwa hali ya kiteknolojia. Hii ni mbinu mpya ambapo walimu na wanafunzi wanatumia kuelekeza masomo kupitia kwa komputa ama tarakilishi. Hali hii imesaidia kupunguza gharama ya masomo kwa kiwango kikubwa.

Mtu huyu anatumia tarakilishi. Teknolojia kama hizi ni muhimu sana na zimesaidia sana binadamu kufanya mambo mengi. Tarakilishi simu na vitu zingine za teknolojia zasaidia katika mawasiliano, mafunzo na masomo ya vitu tofautitofauti.

Mtoto huyu anatumia tarakilishi katika mafunzo . Teknolojia kama vile tarakilishi na simu zimesaidia sana katika sekta ya elimu kwani zimerahisisha namna ya kupata ujumbe au maelezo ama saa nyingine masikizano na maongezi kwa njia rahisi sana.

Watu hawa wanatumia tarakilishi katika mafunzo. Tarakilishi na teknolojia kwa jumla imesaidia sana sekta ya elimu kwani inasaidia kutoa ujumbe na mawasiliano, watu tofauti tofauti wakiwa kwenye masomo yao ama kujifunza vitu tofauti tofauti.

Tarakilishi hii, ni mojawapo ya tarakilishi za kisasa, ambapo zinatumika katika somo. Masomo ya siku hivi, yameendelea kiteknolojia, na hivyo, tarakilishi ni mojawapo wa vifaa muhimu, ambazo zinatumika shuleni, na sehemu zingine za mafuzno.

Mtu huyu anatumia tarakilishi katika masomo. Teknolojia hizi zimesaidia sana katika sekta ya elimu, kwani imeifanya rahisi sana kupata ujumbe, mawasiliano ama mambo mengine yoyote ya mafunzo kwa haraka sana.

Wanafunzi hawa wanatumia teknolojia katika masomo. Hii ni hali halisi siku hizi, kwani teknolojia kama vile tarakilishi, simu, na kadhalika, zimesaidia na zimerahisisha hali ya kupata ujumbe, mawasiliano, na mambo mengine ya masomo haraka na kwa urahisi sana.

Mtu huyu anatumia tarakilishi. Teknolojia kama hii na zingine zimesaidia sana binadamu, kwani imerahisisha hali ya kupata mazungumzo, mawasiliano, au masomo ya vitu tofauti tofauti kwa haraka na ukiwa mahali popote.

Muuguzi huyu anapata maelezo kutoka kwenye tarakilishi, tarakilishi inasaidia wauguzi pamoja na watu wa nyaja tofauti tofauti katika kazi zao. Muuguzi huyu anaweza kufanya utafiti wake wa kiafya na mambo mengine kutoka kwenye tarakilishi.

Watu hawa wnanafanya majadiliano wakitumia tarakalishi. Teknolojia imesaidia mambo mengi ikiwemo mawasiliano, majadiliano na elimu ya vitu tofautitofauti kwa haraka na ukiwa mahala popote. Hii inasaidia watu kadha wa kadha kuendeleza shughuli zao za kimasomo, mawasiliano na kadhalika kwa urahisi.

Mtu huyu anatumia tarakilishi kupata masomo. Tarakilishi na teknolojia kwa jumla imeleta manufaa mengi sana kwani inasaidia watu kupata mafunzo ama masomo ya kitu chochote kwa urahisi sana.

Mwanafunzi huyu anatumia tarakilishi katika masomo. Hii ni hali halisi siku hizi kwani tarakilishi na teknolojia kwa ujumla inatumika sana katika kutoa mafunzo maelezo ama hali nyingine kama vili mawasiliano na mikutano.

Mtoto huyu anashiriki katika mafunzo. Mkufunzi wake anatumia taa ili kuweza kuona vitabu na pia kumwelekeza. Mafunzo na masomo kwa jumla ni jambo nzuri haswa kwa watoto kwani linawasaidia kupata maarifa na mambo mengine ambayo yanawasaidia katika maisha yao.

Mtu huyu anajihusisha na masomo kupitia kwa tarakilishi. Hii ni hali halisi ya sikuizi, kwani teknolojia imerahisisha hali ya kupata ujumbe, maelezo au masomo tofauti tofauti kwa njia ya urahisi na ukiwa mahala popote.

Mtu huyu anatumia tarakilishi katika ufunzi. Tarakilishi na teknolojia kwa jumla imekuwa chombo muhimu sana cha kuelekeza masomo kwani inawasaidia watu kupata ujunzi kwa hali ya juu na kwa njia ya urahisi sana kuliko ilivyokuwa awali.

Msichana huyu mwenye asili isiyo ya kiafrika huenda ikawa ya kiarabu ama kizungu anaonekana akitazama tarakilishi ambayo imeekelewa yake. Msichana huyu ana nywele ndefu na tarakilishi pia nayo ni ya rangi inayokaribia nyeupe.

Tarakilishi hii inatumika katika mafunzo. Teknolojia hii na teknolojia zingine imesaidia sana sekta ya mafunzo kwani imerahisishia kazi ya kupata ujumbe, mawasiliano au mafunzo kadha wa kadha kwa urahisi na kwa njia ya haraka.

Mtu huyu anatumia tarakilishi kufanya mafunzo. Hii ni hali halisi siku hizi sehemu nyingi, kwani teknolojia imerahisisha mambo kama vile elimu, hivyo mtu anaweza kupata maelezo, mafunzo au masikilizano yoyote kwa njia ya rahisi sana.

Watoto wawili ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wamekalia dawati na wanatazama tarakilishi ambayo imewekelewa juu ya kabati yao ikawa wako darasani ama wako katika mafunzo fulani ambayo wanaendelea nayo.

Mtu huyu anatumia tarakilishi kuwasiliana na mtu mwingine ambaye yuko sehemu nyingine. Hii ni halisi siku hizi kwani inasaidia watu kufanya vitu kadha wa kadha ikiwemo kufanya mikutano na hata masomo ya vitu tofautitofauti.

Mtu huyu anatumia tarakilishi kuwasiliana na mtu mwengine ambaye yuko sehemu ya nyingine. Tarakilishi na teknolojia ni mbinu mpya ambayo inatumika katika masomo na mambo mengine kama mawasiliano. Hii imesaidia sana kiwango cha watu kuweza kuelezana ama kujifunza mambo tofauti tofuti kwa urahisi zaidi.

Watu hawa wanatumia tarakilishi. Teknolojia hii imesaidia katika mambo mengi ikiwemo elimu, mawasaliano na utafiti wa aina tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu teknolojia hii inasaidia kupata ujumbe na maelezo mengine tofauti tofauti kwa njia ya haraka.

Watu hawa wanaendeleza masomo katika maktaba . Maktaba ni jumba ambalo linakusanya vitabu aina tofauti tofauti kisha kuzipanga kwa namna ambayo watu ama wanafunzi wanaweza kuvichagua kwa urahisi kisha kutumia katika mafunzo ama masomo yao ya kibinafsi.

Hii ni maabara ya kisasa. Maabara inapatikana kwenye shule au mahali pa kufanya utafiti na zinatumiwa na wanafunzi ama watafiti kufanya udadisi muhimu ambao inatumika katika masomo yao.

Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi. Vyumba hivi huwa vina vitanda ambavyo vina deka kumaanisha kwamba mtu mmoja anaeza lala chini na mwingine kulala juu. Hii inasaidia ili kuweka wanafunzi wengi kwa mahala ambapo sio pakubwa sana.

Hii ni maabara. Maabara inatumika katika shule, haswa shule za hali ya juu kama vile sekondari na vyuo vikuu. Maabara ina vifaa muhimu ya sayansi na utafiti ambavyo inawasaidia wanafunzi na watafiti kufanya kazi yao.

Hiki ni chumba cha malazi amabacho kina vitanda vya deka. Hali hii inpatikana sana katika vyuo ama shule za sekondari. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaweza kuishi kila mtu katika kitanda chake kwenye kitanda kimoja bila ya kutumia nafasi nyingi sana.

Hili ni darasa la chuo. Madarasa kama haya ni maarufu sana katika chuo ama shule ya hali ya juu kama vile sekondari . Madarasa haya yana madawati na viti ambavyo vinatumika katika kukalisha wanafunzi, kisha kuna ubao ambao hutumiwa na mwalimu.

Kina dada hawa wanashiriki katika mchezo wa vikapu. Mchezo wa vikapu ni mchezo maarufu sana kote nchini ambao unahusisha kudundisha mpira ukiwakwepa wenzako kisha kuurusha kwenye kikapu maalum na mpira unapoingia inahesabu kuwa ni bao.

Sehemu hii inatumika katika kuwashughulikia watu wengi. Sehemu hii inatumika kwa mambo tofautofauti kama vile maonyesho, mafunzo, mikutano na mambo mengine ambayo yanahusisha watu wengi ambao wanafaa kuona jambo kwa wakati mmoja.

Hili ni jumba la maonyesho ama jumba la mikutano. Majumba kama haya yanatumika katika kufanya mikutano mikubwa ama kufanya maonyesho fulani, kwani majumba haya yanaweza kaa watu wengi na yana nafasi kubwa ya kuruhusu mtu anayeendesha maonyesho kufanya maonyesho yake akionekana na watu wengi.

Vifaa hivi vinatumika katika kufanya mazoezi. Vifaa hivi hupatikana sehemu za mazoezi au sehemu za michezo. Mazoezi ni jambo la muhimu sana katika binadamu, kwani inasaidia kuhifadhi afya ya mwili.

Hiki ni chumba cha malazi ambacho kina vitanda viwili, dawati na viti. Hii ni halisi katika vyuo vingi ambavyo wanafunzi hupewa vyumba ambavyo wanatumia wakiwa wawili na kuna mahali ambapo pametengwa kwa minajili ya kusoma.

Hili ni jumba la mikutano. Majumba kama haya yanapatikana katika sehemu nyingi kote duniani. Inatumika katika kufanya shughuli nyingi ikiwemo kufanya mikutano, maonyesho ama shughuli nyingine ambazo zinahusisha watu wengi.

Jumba hili linapatikana katika nchi ya Kenya katika mji mkuu ambao Nairobi. Jumba hili linajulikana kama, bomas of Kenya, ambalo lilijengwa mwaka kenda mia sabini na nne na linatumika katika matumizi ya uingizaji na mikutano.

Hili ni jumba la chakula la chuo. Majumba kama haya yanapatikana katika vyuo na inatumika na wanafuzi na washika dau wengine kupata chakula chao. Hii inasaidia kwani inaweza kutumika na watu wengi sana kwa wakati mmoja.

Wanafuzi hawa wanasomea taaluma ya umeme. Utaalamu ya umeme ni muhimu kwani inasaidia kudhibiti na kuelekeza watu jinsi ya kutumia umeme kwa kiwango kinachofaa bila kuleta madhara yoyote kwani maafa ya umeme mara nyingi huwa ni maafa makubwa sana.

Wanafunzi hawa wanachagua vitabu vya kusoma katika maktaba. Maktaba huwa zina mkusanyiko wa vitabu tofauti tofauti ambavyo wanafunzi ama watu kwa jumla wanaweza enda kuchagua na kufanya utafiti au masomo wa vitu tofauti tofauti.

Hiki ni chumba cha malazi cha kisasa. Nyumba kama hivi ni maarufu haswaa katika vyuo. Chumba hiki kina mahala pa kulala, mahala pa kusomea na kina tarakilishi ambayo inaweza tumika katika kupata ujumbe tofautitofauti ama mawasiliano.

Chumba kama hiki mara nyingi kinapatikana katika shule ama vyuo vikuu. vyumba hivi vinatumiwa na wanfunzi kwa minajili ya kuishi na kufanya shughuli zao. Vyumba hivi huwa vinaishi zaidi ya mwanafunzi mmoja. Kwa hivyo vina vitanda ambavyo vina deka. Kuna mwingine anayelala chini kisha mwingine analala juu.

Hiki ni chumba cha malazi cha kisasa, chumba hiki kimefanyiwa matayarisho ya kifahari na kina kitanda, meza na glasi ambayo imeshikilia mauwa vyote ambavyo vinaashiria kwamba ni chumba cha hali ya juu.

Huu ni mpangilio wa darasani. Mpangilio kama huu unatumika sana katika vyuo ama shule za sekondari kwani unajumuisha dawati na viti kisha mahala pa kuwekea begi chini ya kiti. Huu ni mpangilio maarufu katika viuo haswa katika nchi za kiafrika.

Hii ni maktaba. Maktaba ni mahala ambapo pana mkusanyiko wa vitabu tofautitofauti ambapo watu tofauti huenda kuchukua na kusoma ili kupata mafunzo tofautitofauti .Hii inasaidia katika kupanua akili na mafunzo ya wanafunzi na watu kwa jumla.

Hiki ni kitanda cha deka ambacho mara nyingi hutumika na wanafunzi. Vitanda kama hivi husaidia katika kuongeza nambari ya watu ambayo wanaeza ishi katika vyumba kwani vitanda hivi vinaweza laliwa mtu mmoja chini kisha mwengine akalala juu.

Hiki ni kitanda cha deka ambapo kando yake kuna viti viwili na mahala panapoonekana ni mahala pa masomo. Chumba kama hiki vinapatikana vingi sana katika maeneo ya masomo kama shule ambapo inatumika kuishi wanafunzi ama walimu masaa mengine.

Hii ni maabara ya kompyuta. Hapa ni mahala ambapo watu ama wanafunzi huenda kufanya utafiti wao wa kiteknolojia. Hii ni kwa sababu teknolojia imerahihisha kupata ujumbe, maelezo au masomo tofauti tofauti kwa haraka na ukiwa mahala popote.

Mkufunzi huyo wa kandanda anafunza watoto mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ni mchezo maarufu sana zilizopendwa kwa watu wengi. Watoto ni vizuri washiriki katika mchezo kwani inasaidia mili yao kuwa na afya njema zaidi.

Hivi ni vyumba vya malazi ambavyo vimegawanyishwa katikati. Hali hii ni maarudi sana kwenye shule ama mahala ambapo watu wengi wanaishi. Hali hii inasaidia watu kuishi pamoja lakini pia kuwa na nafasi zao.

Watoto hawa wanashiriki katika mashindano ya michezo. Michezo ni muhimu kwa watoto kwani inawasaidia kufanya mazoezi ambayo ni muhimu kwa afya yao. Afya ya mwili inategemea vitu mingi ikiwemo kufanya mazoezi.

Jumba hili limepangwa viti vya wanafunzi. Viti aina ya kama hii vinapatikana sana katika vyuo vikuu, sehemu nyingine za mafunzo ya kiwango cha juu. Jumba kama hili linatumika kama darasa ama kutumika katika mitihani shuleni na vyuoni.

Mtu huyu anachagua vitabu vya kusoma katika maktaba. Elimu na ujuzi ni muhimu kwa maisha ya binadamu, kwani inapea binadamu maarifa ambayo inawasaidia kukabiliana na maisha na kupata njia mzuri zaidi ya kuishi na wenzao.

Hapa ni kilele mwa mlima ambao unapatikana nchini Kenya ambao unajulikana kama Mlima Longonot. Hapa ni mahali ni kivuto kikubwa cha watalii ambao wanapenda kutalii sehemu za milima na sehemu aina kama hiyo.

Wanafunzi hawa ambao ni wa kike wamesimama mbele ya viti vyao na wameinamisha vile vichwa vyao ni kama kwamba wako katika maombi ama sala. Wanafunzi hawa wamesimama katika mistari iliyolingana na wako mbele ya mwalimu wao.

Watu hawa wanatumia simu. Teknolojia hii ni teknolojia ya muhimu sana, kwani inasaidia watu kupata ujumbe, mafunzo na maelezo tofautitofauti kwa haraka. Hii inasaidia katika kuimarisha mambo mengi ikiwemo elimu.

Mtu huyu amekaa katika maktaba. Maktaba ni jumba kubwa ambalo lina mkusanyiko wa vitabu na vitu vingine vya kimasomo. Watu wanaweza kuenda hapa na kuchagua vitabu ama vitu vingine vya kimaelezo na masomo ili kuendelea kuyatumia katika masomo au mabo mengine ya utafiti.

Huu ni mchezo unaojulikana kama mpira wa vikapu. Mchezo huu una umaarufu mkubwa nchini Amerikani na nchi zingine duniani . Mchezo huu unashabikiwa sana haswa nchi za kiafrika.

Watu hawa wanashiriki katika elimu kwa kutumia tarakilishi. Teknolojia kama hii na zingine zimekuwa muhimu sana katika kuendeleza masomo kwani inarahisishia kupata ujumbe, maelezo au mafunzo tofautitofauti kwa haraka na ukiwa mahala popote.

Kijana huyu ambaye amevalia tishati nyekundu anaonekana amekalia kiti cha magurudumu ambayo inaashiria kwamba huenda yeye ni mlemavu wa miguu. Kijana huyu yuko katika mahala ambapo pana vitabu vingi kuonyesha kwamba inaezakua huo ni maktaba ama mahala pa shule.

Huyu mkufunzi anatumia lugha ya isara kumfunza mwanafunzi. Lugha ya ishara ni muhimu kwani inasaidia watu haswa wale ambao hawawezi kuskia au kuongea kujieleza au kupata mafunzo tofauti tofauti.

Mtoto huyu mwenye ulemavu anajihusisha katika masomo. Masomo ni muhimu kwa binadamu na hata watu wenye ulemavu kwani inawapa maarifa na maadili mazuri ambayo inawasaidia kufanya mambo kwa urahisi na mambo ambayo inawafaidi kimaisha.

Mkufunzi huyu anatumia tarakilishi na teknolojia zingine kuendeleza masomo. Tarakilishi na teknolojia mbalimbali ni muhimu na imesaidia sana sekta ya masomo kwani inawasaidia walimu na hata wanafunzi kuwasiliana kwa urahisi na kupata masomo kwa kiwango cha juu zaidi.

Mtu huyu aliyekalia kwenye gari la magurudumu kuashiria kwamba huenda ni mlemavu wa miguu anashiriki katika maelezo fulani. mafunzo kwa watu wasiojiweza kivingine ni muhimu kwani inawapa ruhusu ya kuishi kama binadamu wa kawaida.

Mwanadada huyu aliyekaa kwenye kiti kilicho mbele ya nakala kwenye shelfu nyingi zilizojaa vitabu anaonekana kuelezea kitu kwa ishara za mikono yake. Lugha ya ishara ni lugha mihimu ambayo inatmiwa kufundisha wanafunzi ambao hawana uwezo wa kusikia.

Mtu huyu anafanya mafunzo kupitia kwa lugha ya ishara. Hii ni lugha ambaye inazaidia sana watu haswa wale ambao una ulemavu wa kusikia au kuongea kupata elimu na mambo mengine ambao ni muhimu katika maisha yao.

Mtu huyu anatumia kifaa maalum cha mafunzo ambacho kinatumiwa kusaidia watu ambao hawana uwezo wa kuona. Watu hawa wanaweza kuguza kitu na kuweza kusoma na ama kujua ni nini kutokana na vile mikono itawaonyesha.

Mtoto huyu na mkufunzi wake wanashiriki katika masomo. Elimu ni jambo la kutilia maanani haswa katika watoto, kwani inawapa maarifa na maadili, ambayo inawasaidia kukabiliana na maisha, na kuweza kujikimu kimaisha.

Mtu huyu anatabasamu na kuashiria katika tarakilishi yake. Hii inaashiria kwamba yeye ni mwalimu na anaongelesha mwanafunzi ambaye yuko mahali pengine na anatumia njia ya tarakilishi ili kuwasiliana na kufundishana.

Watoto hawa wamesimama kando ya mwenzao ambaye hana uwezo wa kutembea hivyo anatumia gari la magurudumu. Hii ni hali ya halisi kwa watu wengi. Watu kama hawa hawafai kubaguliwa ila wanafaa kupewa nafasi sawia na watu wengine wote.

Watu hawa wawili wanatumia tarakilishi katika kujifunza mambo fulani. Tarakilishi ni kifaa cha muhimu siku hizi kwani kinatumika katika mafunzo na mahala pengine popote pa kutafuta ujumbe au hali nyingine ya matumizi.

Mwanamke na mwanaume huyu ,mwanamke ambaye amevalia nguo nyeusi na mwanaume kuvalia shati jeupe na tai nyekundu wanaonekana kuwa wanaelekeza mafunzo ambayo yanaonekana ni mafunzo ya ishara na ni mafunzo yanatumika kufundisha wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuskia.

Mtu huyu mwenye ulemavu wa kutembea anayetumia gari la magurudumu, anashiriki katika masomo. Watu wenye ulemavu wanafaa kupewa nafasi sawia katika masomo na mambo mengine ili waweze kupata maarifa ya kujikimu maishani.

Mtu huyu anamfunza mtoto kutumia mojawapo ya vifaa vinavyotumika katika ufunzi. Mtoto huyu anaonekana kuwa na furaha kumaanisha kwamba yuko na furaha ya kufanya masomo ambacho ni kitu kizuri.

Watu hawa wanazungumza kupitia kwa lugha ya ishara. Lugha ya ishara ni muhimu kwani inasaidia kupeana mafunzo au maongezi kwa watu ambao hawana uwezo wa kusikia. Hivyo inawawezesha kuendelea na elimu yao ama kuendelea na maisha yao ya kawaida.

Watoto hawa wanashiriki katika elimu pamoja na mkufunzi. Mtoto mmoja amekalia gari la magurudumu kuashiria kwamba huenda yuko na ulemavu wa miguu. Elimu kwa watoto wote hata wale wenye ulemavu ni muhimu kwani inawapea maarifa ya kuwasaidia katika maisha yao.

Mtoto huyu ambaye anatumia gari la magurudumu ambayo inaashiria kwamba huenda ako na ulemavu wa muguu yuko katika maktaba ambapo anachagua vitabu vya kusoma. Watu wenye ulemavu wana fursa kama watu wengine ya kupata masomo ili wajiendeleze na maisha yao.

Watoto hawa wanashiriki katika elimu, elimu ni jambo muhimu sana kwa watoto hata kwa binadamu kwa jumla. Elimu inasaidia watoto na binadamu wote kupata maarifa na mambo muhimu ambayo inawasaidia kukabiliana na maisha yao ya kawaida.

Watu hawa wanashiriki katika elimu kwa kutumia tarakilishi. Teknolojia kwa jumla imesaidia sana kupata ujumbe, maelezo au mafunzo tofautitofauti kwa haraka na kwa urahisi. Hii inasaidia katika sekta kama vile elimu, mawasiliano na kadhalika.

Mtu huyu anafunza mwanawe kupitia kwa ishara. Ishara ni mojawapo ya lugha ambayo inatumiwa kuongelesha ama kufunza. Watu ama watoto ambao hawana uwezo wa kusikia.

Watoto hawa wanajihusisha na masomo. Elimu ni jambo la muhimu haswa kwa watoto kwani linawapa maarifa na maadili ambayo yanaweza kuwasaidia kupata kazi na kupata pesa ili kujikimu kimaisha. Elimu pia inasaidia kuleta maadili ambayo yanasaidia watu kuishi kwa pamoja vizuri.

Mwalimu huyu anaendeleza masomo kwa lugha ya ishara. Lugha ya ishara ni muhimu haswa kwa wale watu ambao hawana uwezo wa kuongea kwani inawasaidia kujieleza na kujifundisha mambo kama vile watu wengine.

Mtu huyu ambaye ana ulemavu wa miguu na anatumia gari la magurudumu anashiriki katika masomo kupitia kwa teknolojia. Hii ni hali ya halisi na inasaidia sana katika kupata ujumbe, masomo na mambo mengine ukiwa mahala popote.

Mwanafunzi huyu anatumia miundo tofauti tofauti kujielimisha. Miundo na ishara inatumika kama njia ya mafunzo kwa wanafunzi haswa wale ambao hawana uwezo wa mambo mengine kama vile kuona ama kuongea.

Mwanafunzi huyu ambaye anatumia gari la magurudumu yuko darasani pamoja na wenzake. Wanafunzi wenye ulemavu hawafai kubaguliwa hata kidogo na wanafaa kujumuishwa na wenzake kama mtu yeyote.

Mkufunzi na mtoto huyu wanashiriki katika masomo. Elimu ni jambo la kutiliwa maanani sana hasa katika masomo kwani elimu inawasaidia kupata maarifa na maadili ambayo inawasaidia kukabiliana na maisha yao ya usoni.